Kwenye barabara kunapita magari aina tofauti na pia upande mwingine kuna jengo ndefu la ghorofa, ambalo liko kando ya barabara. Pia kuna watu ambao wanatengeneza stima.

Hapa ni kwenye kampuni ya Kenya Power, kampuni ya stima, ambayo kuna watu wamesimama wamevalia reflector ambazo zimeandikwa jina ya kampuni, na pia kuna magari ambayo yanaingia.

Huyu ni ngiri ambaye amefungiwa katika hifadhi la wanyama. Ngiri huyu ana nywele nyeupe na meno ambayo ni refu imetoka nje. Amelala fofofo.

Hapa ndani, kuna watu ambao wanasaidiana na trakta kuinua kipande kimoja cha mfereji na juu yake kuna watu ambao wanakaa mabwanyenye ambao wanasimama na kutazama, wenzao ,wakichukua kichuma hicho.

Hawa ni simba wawili ambao wako Kwa nchi tambarare. Simba hawa ni wa dume. Simba mmoja amelala chini na mwingine ameinuka. Ambaye ameinuka amefungua domo lake kutoa sauti.

Hapa kuna wanaume wawili ambao wamevalia vazi za buluu na kuna mmoja ambaye amebeba begi na pia ina chupa, kuna mwanamke ambaye mmoja wao ameshikilia ambaye anaonekana kuwa amechoka kutokana na kupanda mlima huo.

Wanafunzi hawa ambao wako kwenye shule ambao wamevalia nguo za rangi ya kijani na suruali ya rangi ya kijivu wanafurahia sana wakiwa wameshika miti ambayo wanataka kupandwa na wengine wameshika ambzazo zinatumika kumwagilia maji.

Hapa ni mahali ambapo hutupwa takataka kwa wingi, mahali penyewe pamechukua nafasi kubwa sana, makaazi ya watu iko mbali sana, mahali hapa pana aina tofautitofauti ya takataka kama vile machupa, kuna makaratasi n pia gunia.

Mwanadada huyu ambaye ameweka miguu yake kwenye besheni amevalia nguo nyeusi. Anaosha makaratasi haya ambayo yanamwonekano wa kampuni tofauti tofauti.

Hapa in mahali ambapo pametengwa na hata pia kuzuiliwa na mabati, ili takataka ziwekwe hapo. Takataka hizo zinawekwa kwa gunia halafu pia zinapandishwa kwa kipimo ambacho kinafaa kuzipima.

Watoto hawa ambao wamekaa sakafuni wasichana kwa vijana wa dini tofauti wamepewa chakula wanakula na wanamtazama anayewafunza . Watoto hawa wanaonekana kutotoka kwa manyumba za kifahari.

Hapa kuna kijana ambaye ako na vibuyu na mitungi. Amekalua mtungi mmoja na kuna paipu ambayo anatumia kujotelea maji ambayo inapita kwenda upande mwingine ila kuna maji chafu ambayo iyo paipu inapita kuenda. Kuna nyumba za mabati na pia kuna watu hapo nje wameshikilia besheni na mwingine amesimama.

Hapa ni kijijini ambapo kumejengwa nyumba na matope na za mabati. Na zote zimewekwa mabati juu ambayo inakutu. Kuna maji ambayo yanapita katikati na nyumba hizo ziko pande zote mbili.

Huyu ni kifaru ambaye amefungwa macho. Kifaru huyu anatoka damu shingoni, na pia kuna makasi ambazo ziko katika shingo hiyo. Kuna pia askari wakulinda wanyama ambao wanatoka mbio.

Huyu ni mwana wa tembo, ambaye ako kwa hifadhi la wanyama. Anatumia mkonga wake kukula matawi. Nyuma yake, kuna watalii ambao wamekuja kumtazama.

Kuna wakaaji wanakaa upande huu wa mto. Mto huu ni mchafu kabisa. Umetupwa matakataka ya kila aina. Watu ambao wamevalia reflectors za kijani wanasafisha mto huo.

Hapa kuna watu ambao wamevalia kitofauti, kuna watu ambao wamevalia reflector nyeusi yenye laini nyeupe. Pia kuna mapolisi, kuna chifu, wameshikilia mti ambao wanataka kupanda. Hapo kwenye shimo, kuna mchanga ambao umechotwa kwa kutumia kijiko, na pia kuna kibuyu cha maji.

Mahali ambapo nyumba za matope na pia nyumba za mabati yaliyo na kutu pako na nguruwe watatu ambao wanakula kwenye jaala la na pia maji machafu yanapita na mahali hapa ni duni kabisa.

Ndege huyu wa kupendeza mwenye rangi mweusi kwenye shingo na rangi la manjano, ametua kwenye kijiti ambacho kina majani na majani yenyewe ni ya kijani.

Hapa ni shuleni ambapo kuna walimu wawili ambao wamesimama na pia kuna wanafunzi ambao wamevalia sare zao za shule za rangi ya buluu, wanafunzi hawa wamekaa wawiliwawili, msichana na mvulana, msichana na mvulana.

Hapa ni pahali pa onyesho la wanyama, kuna kifaru huyu mdogo ambaye anapita na kuna mtu ambaye anaguza. Watali wame jaa hapa kuweza kumwona mnyama huyu, wamevalia viatu vya mchezo wengi wao.

Hapa kuna pundamilia wawili, ambapo mmoja ni mkubwa na mwingine ni mdogo. Mkubwa anakula nyasi, ilhali mdogo amesimama. Nyuma yao, kuna jiji rembo la Nairobi.

Huyu ni simba wa kike ambaye ameketi kwenye jiwe katikati ya mbuga la wanyama ambalo kwa umbali unaona jiji, Nairobi.

Hapa kuna vijana watatu ambao wanaskuma magunia ambazo zimejaa. Kando yake kuna soko na pia kuna jengo ambayo iko hapo. Nyuma kuna gari na pia kuna watu ambao wanapita.

Hapa jua linatu na anga iko na rangi tatu. Kuna rangi ya samawati, ina machungwa na pia ina rangi ya manjano na kando kuna miti na reli ambayo inapita na ni wakati wa jioni.

Hawa ni tembo ambao wanakunywa maji kwa mkonga wao, huku pia wakijiosha. Wanachota maji kwenye ndoo hizi za rangi ya buluu chafu. Nyuma, kuna watalii ambao wanawatazama na wengine wakiwapiga picha.

Hapa kuna simba wawili, simba wa kike na simba wa kiume. Mahali ambapo wamesimama kuna nyasi fupi, Nyuma yao kuna nyasi ndefu na pia kuna miti .Simba hawa wamekaribiana.

Huyu ni simba, simba wa kike na kwa muonekano wake anaonekana akiwa na hasira sana. Amekunja uso na pia macho. Anaonyesha meno yake na pia anaonyesha ulimi wake. Meno yake ni marefu sana.

Hapa ni baada ya mafuriko ambapo nyumba hii iliharibiwa na mafuriko. Nyumba hii imetengenezwa na mabati na mtu huyu amesimama mbele ya nyumba hiyo. Pia kuna maji na matope ambayo imechanganyika na kuna watu pande ile ingine wa nyumba ya mabati.

Hiki ni kitongoji duni ambacho watu wamejenga kupitia matope na miti, na wengine wametumia mabati ambayo ina kutu. Kuna maji ambayo inapita katikati, na pia mchanga unaopatikana hapa ni wa rangi mwekundu.

Hapa ni shuleni na kuna wasichana hawa ambao wako katika somo la kompyuta. Msichana mmoja amevalia koti juu ya sare zake za kawaida za shule na pia kuna msichana ambaye amevaa mtandio kwenye kichwa. Wasichana hawa wanatumia kompyuta hizi ili kuweza kusoma.

Hapa ni mahali parembo tena pametulia. Kuna msichana huyu ambaye anacheza na mbwa wake. Msichana huyu amekalia shuka ambayo imetandikwa chini. Ina mwonekano kana kwamba amekuja pikniki. Ana mbwa wake mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Hawa ni waimbaji wa nyimbo za kitamaduni, kwenye kiuno wamevalia sketi ambayo imetengenezwa na ni ya rangi mweupe na ndani yake wamejifunga leso. Kwenye kifua wamejifunga nguo ambayo ni ya rangi nyekundu.

Hapa ni mahali ambapo watu hutupa taka, lakini pia kuna mtu ambaye alichukua vichupa na akazifunga pamoja, chupa nyingi sana kuonyesha kuwa kuna mahali ambapo atapeleka. Hii ni njia nzuri sana ya kutumia vitu ambazo zimetumika tena.

Hii ni duka ya chakula. Mwenye duka hii ana mpangilio mzuri sana wa vitu. Amepanga nyanya, vitunguu, viazi kwenye ndoo na mpangilio mwema na pia ameweka mayai kwenye tray zake.

Hawa ni wanawake ambao wanachota maji kwenye mto. Maji yenyewe si masafi, na wanatuma mitungi kuchotea maji na pia kuna vyombo na besheni kando ya mto.

Mtu huyu ambaye ameinama kando ya mto anaosha makaratasi na magunia, na watu wawili ambao wamesimama wanatandika makaratasi hayo. Yanaonekana kuwa yanaenda kutumika kwa kazi nyingine.

Hapa ni mahali ambapo panabomolewa. Kuna vijana wengi ambao wamekuja na wanachukua mabati hayo wakitoka mbio. Kuna vijiti chini ambazo zinaweza kuwa vikwazo na pia kuna wale ambao wanang'ang'ania.

Wakaazi wa mahali hapa ambapo kuna nyumba zimejengwa za mabati na zingine ambazo zina kutu. Wamekuwa wakiachilia maji taka yaingie kwenye mto ambao uko karibu na hapo kwao.

Hawa ni mbuni ambao wako kwenye nchi tambarare. Mbuni hawa ni wakubwa na nyuma yao kuna jiji kuu la Nairobi. Mbuni wengine wanakula, na wengine wanatazama.

Hapa ni mahali pabovu kulingana na usafi, na kuna watu wanakaa kuwa huwa wanaishi hapa. Kuna mtu ambaye kwa mwonekano anakaa chokoraa amelala hapa na kuna wenzake ambao wako huko mbele wanaokota vitu.

Wamama hawa wanachotelea maji kwa mitungi yao yenye rangi ya manjano. Kuna besheni pia na pia kuna vyombo kwa mwonekano ni kana kwamba walikua wanaoshea hapo pia.

Watu hao, wametoka kufanya kazi na mahali hapa kunaonekana kulikuwa kumenyesha. Mkononi, mwingine ameshika viatu na vingine hawana reflector . Mahali hapa ,kuna mchanganyiko wa vijana na pia wazee. Wamevalia reflectors ambazo ni za rangi ya kijani na pia ,wamevalia suruali ndefu.

Hapa ni kwenye mlima watu wanapanda lakini kuna wanaume hawa wawili ambao wamemshikilia mwanadada huyu ambaye wanamsaidia kupanda. Mwanadada huyo amevalia miwani kichwani na amevalia shati ya zambarau.

Hapa ni mahali ambapo watu hukutana kwa minajili tofauti tofauti na mikutano. Pana watu ambao wamevalia ngozi na kufanana na wanyama na wanajitayarisha kwa sababu wao ni waimbaji wa nyimbo za kitamaduni.

Hapa ni kwenye reli na gari moshi, kuna watu ambao wanasukuma mkokoteni ambao umebeba magunia mengi sana. Pia kuna mtoto ambaye anakimbia amevalia sweta na rangi ya waridi na pia kuna mtu ambaye anapita. Na chini kabisa kwenye mti kuna mtu ambaye anakunywa kitu.

Huyu ni mwanadada ambaye amekali benchi mahali nje. Amevalia nguo fupi na kando yake kuna vikombe mbili zenye kinywaji. Pia ametandika chini blanketi ambayo ina rangi wa buluu na kando yake kuna begi na pia kuna chupa la maji.

Hapa kuna miti na pia kuna nyumba ya matope na pande nyingine kuna nyumba ambazo maji imeingia hadi ndani. Hapa inaonekana kulikuwa na mafuriko na maji yalikuwa mengi kiwango cha yaliharibu vitu za watu.

Kwenye jengo hizi mbili moja nyeupe na nyingine kijivu kuna picha ambayo imewekwa katikati. Picha hii ina mzee ambaye amechorwa na pia mbele kuna gari ya rangi ya kijivu na nyeusi.

Hapa ni kwa hifadhi ya wanyama ambapo watalii wamekuja kumta kuwatazama ndovu hawa. Ndovu huyu anaonyesha umaarufu wake wa kuoga kutumia mchanga.

Kuna jambo la busara ambalo linafanyika hapa. Kuna hawa tembo wawili ambao wanaonekana kuwa wazazi na wanao wadogo ambao wanajaribu kuwakinga kutumia mkunga wao mrefu.

Watu hao ambao wamevalia shati ambazo zinafanana za buluu. Mbele yao kuna miti ambayo wanataka kupanda. Kuna wale ambao wameshikilia vijiko kuonyeshana kuwa wanataka kutayarisha mahali ambapo watapanda miti.

Kuna lori ambayo inakuja kwa umbali, na pia kuna watu ambao wanapita, lakini hapa kuna maji taka ambayo inapita. Na pia kuna uchafuzi wa mazingira, kuna makaratasi ambayo yametapakaa mahali hapa.

Hapa ambapo pana mawe makubwa, pana mporomoko wa maji na kuna watu wawili ambao wamesimama wakipiga picha. Ni mvulana na msichana. Msichana amevalia shati la rangi nyekundu na ndiye ameshikilia simu.

Mahali hapa, nyumba zimebomoka. Nyumba hizi zimetengenezwa kwa kutumia mabati, mabati ambayo yana kutu. Maji ya hudhurungi yamepita na pia kuna matope mengi, sababu ya nyumba hizi kuanguka inaonekana ni kutokana na mafuriko.

Msichana huyu ambaye hajavalia viatu, anaosha makaratasi ambayo yameokotwa, yenye rangi tofauti na kampuni tofauti, kwenye hii ndoo nyeupe, ambayo ina maji haijafika kilele.

Kwenye nyasi ndefu ambazo zimekauka kuna wanyama hawa ambao wanaitwa pundamilia. Punda hawa ni warembo sana wana rangi mbili za kuonekana .Rangi hizo ni nyeupe na nyeusi.

Hapa ni mahalia ambapo majitaka hupita. Vijana hawa wamejitolea kuweza kusafisha mahali hapa ili maji ya taka yaweze kupita na pia wakisafisha mazingira.

Hawa ni mbuni wanne, watatu wa kiume na mmoja wa kike. Wako katika mbuga la wanyama la Nairobi na nyuma yao kuna jiji rembo la Nairobi.

Hapa kuna watu ambao wanapanda miti na mahali penyewe pana mawe nyingi. Kuna msichana mdogo ambaye amenyolewa mkononi ameshika miti na amevalia rinda na rangi mweupe na pia rangi wa samawati.

Watu hawa ambao wamevalia reflector za rangi ya kijani wanajaribu kusaidiana pamoja na trekta ambayo iko pande hii ingine kusafisha mahali hapa ndipo maji iweze kuteremka.

Hapa kuna nyasi ambazo ni ndefu. Kuna huyu swara ambaye anaruka juu. Swara huyu ana misuli na pia ana pembe ndefu. Ana rangi wa hudhurungi na nyuma kabisa ana rangi mweupe na mweusi.

Hapa ni mahali pa kukuja na kuwatazama twiga. Mahali hapa pana twiga wawili na pia kuna kijana huyu ambaye amevalia suruali ambayo imechanika na pia ako na begi wa kiunoni.

Mahali hapa ambapo pana maghorofa kadhaa, na pia kuna maji inapita ya rangi ya hudhurungi. Kuna watu ambao wamesimama wakishuhudia trakta moja ikiharibu na kuangusha jumba kubwa la ghorofa.

Huyu ni simba wa kike ambaye amelala chini. Ana rangi ya hudhurungi lakini kwenye tumbo ana madoadoa. Simba huyu amefungiwa katika hifadhi la wanyama, wametumia seng'enge ambayo imepita.

Hii ni jikoni duni ambayo kuna msichana amesongwa anapika na pia kuna kuku ambaye anaingia ndani ya sufuria. Kuna mitungi ambayo imetoboka na pia jikoni yenyewe imetengenezwa na magunia ambayo haijamalizika.

Msichana huyu yuko katika pikniki . Ametandika chini leso na yuatabasamu anapoandaa. Kando kuna pillow mbili na maua. Nyuma yake kuna mti mrefu na mandhari yanapendeza.

Vijana hawa ambao wamevalia vyakisi wanasafisha mto ambao umeadhirika vikubwa maana watu wamekuwa wakitupa mbolea na taka taka za kila aina ndani yake.

Hawa waimbaji na wakatikaji ni wa kitamaduni kulingana na nguo ambazo wamevaa na vifaa ambavyo wanatumia kucheza na kando yao kuna wanafunzi ambao wanatumbizwa kwa nyimbo zao.

Kwenye ardhi yenye nyasi kavu katika mbuga la wanyama, kuna kifaru mdogo ambaye amechomwa mshale kwenye mgongo wake naye mlinzi wa mbuga ameshika blanketi.

Nyumba hizi zimetengenezwa kutumia mabati. Makaazi yenyewe ni duni. Watu wanafua kando ya mto na kuna msichana ameingia ndani ya maji machafu.

Mahali hapa kuna shughuli tofauti tofauti ambazo zinafanyika. Kuna gari tofauti za kuenda mahali tofauti na pia kuna polisi wa trafiki. Kuna watu ambao wanaendesha pikipiki na watu ambao wanatembea kwa miguu.

Hapa ni barabara kuu na magari za aina tofautitofauti zinapita. Upande mmoja kuna gari kubwa tatu za abiria ambayo ina rangi ya buluu, ingine ina rangi ya kinjano na ingine ina rangi ya kijani. Makanga wa gari ya kijani anawaita watu waingie na pia watu upande wa mwisho wanatembea.

Hapa kuna gari ya abiria ya aina ya basi ambayo imepakwa rangi ya mchungwa. Nyuma yake kumeandikwa Tawakal na pande yake kuna mtu ambaye ana mkokoteni na mwingine anasaidia. Kwenye mkokoteni kumebebwa magunia.

Magari aina ya matatu ambayo inabeba watu kuwapeleka Nakuru bila kusimama .Na pia kuna mzee ambaye ameshikilia karatasi yake na mama anayepita. Pia kuna watu wengine na pia kuna mtu ambaye ameshikilia kikombe anaonekana anakunywa kitu.

Hapa ni mahali ambapo pana maghorofa na pia kuna watu ambao wanapita. Pia ni mahali ambapo watu wanapanda gari za kuenda jijini Nakuru moja kwa moja, na pia kuna gari ambayo inaenda karatina; nyeri moja kwa moja. Pia kimeandikwa kiwango cha pesa ambacho mtu analipa ndio aweze kuenda.

Kuna msongamano wa magari pande tofauti. Kuna gari za abiria, gari za kibinafsi, kuna lori, kuna polisi wa trafiki ambaye amevalia sare ya buluu. Pia kuna watu wa pikipiki ambao wanangonja.

Hapa kuna mama ambaye ako katika harakati ya kupanda gari ambayo inabeba abiria, mwenzake ako nyuma yake huku amebeba gunia. Kuna watu ambao wako chini ambao bado hawajapanda gari hilo, kuna msichana ambaye ameshika kichwa na mama ambaye ananywele refu.

Hapa ni jijini ambapo kuna majengo makubwa pia kuna duka ambazo ingine inauza kofia. Kuna watu ambao wanapita, kuna magari pia ya aina ya basi na aina ya matatu. Kuna mtu wa pikipiki ambaye amesimamisha pikipiki yake.

Hapa ni jijini na kuna gari ambayo imesimama ya Molo Line. Pia kuna mtu ambaye ametandika chini sweta zake za baridi. Kuna gunia ambayo imesimama na mahali ambapo mama amesimama mwenye amevalia rinda la rangi ya bluu. Kuna mtu ambaye anauza biskuti na sweet .

Hapa ni katika steji ya gari ya kuenda Othaya, mahali hapa wamesimamisha gari mbele ya maduka. Kuna watu ambao wanapita na pia kuna mwanaume mmoja amevalia kabuti la rangi ya kijani. Kuna mzee pia ambaye anapita amevalia kofia na pia kuna mzee ambaye ni mrefu kushinda wote.

Hapa ni mahali watu hupandia gari za maeneo kama vile Mai Mahiu na Longonot. Gari ambazo zinatumika ni gari za matatu, ambazo zingine zimebeba mizigo kwenye magunia na zimefungiliwa juu. Kuna watu ambao wanangoja gari na pia kuna mtu ambaye amebeba begi.

Hapa kuna majengo za ghorofa na pia chini yake kuna magari ambazo ni kubwa za abiria. Kuna mtu anapita akikimbia. Kuna trafiki wa polisi na pia kuna watu wa pikipiki ambao wanapita.

Hii ni steji ya magari ambayo iko katikati ya majumba. Gari hizi zinaenda pande tofauti kama vile meru na maua. Kuna mtu ambaye amesimama na amevalia koti la rangi ya zambarau na mama ambaye anapita ameshikilia karatasi ya rangi ya bluu.

Hii ni basi ya City Hoppa ,ambayo hutumia stima. Juu yake, kuna jengo kubwa sana, ambayo imepakwa rangi ya manjano. Kuna watu mbele ya basi hili, mmoja amefungwa mkono kuonyesha ameumia na pia kuna watu wengine hapo.

Hapa kuna gari ya abiria ambayo ni gari refu. Gari hii imepakwa rangi nyekundu na pia nyuma kuna picha ya simba. Kuna majengo ambayo yako juu yake na pia kuna watu ambao wanatembea.

Hii ni barabara kuu ya magari. Magari zinapita kwa wingi. Barabara hii ina uwezo wa kupitisha magari mingi wakati mmoja. Pia kuna watu wa baiskeli na kando kuna taa ambazo huwaka usiku na mbele kabisa kuna picha.

Wasichana hao wawili ambao wamesimama mbele ya gari hizi mbili za abiria zenye rangi ya kijani wanaongea. Mmoja wao ameshika ishara ambayo imeandikwa mia sita na chini ya mti kuna watu ambao wengine wamesimama na wengine wanatembea.

Mahali hapa kuna gari nyingi na watu wengi. Gari ambazo zinapatikana hapa ni za kwenda Kirigiti na Kiambu. Wanalipisha shilingi sabini kuenda. Kuna mtu ambaye ameshikilia kichwa, mwingine amevaa kofia ya rangi ya kijani, mwingine amevaa suti. Watu hawa wote wako katika shughuli zao za kila siku.

Hapa kuna mama ambaye ameshika kibao kimeandikwa thelathini na nne juu yake kuna gorofa, kuna mti ambao uko hapo na pia kuna magari ya abiria ambayo yamepangana mawili watu wanapita pia kati kati ya magari hayo.

Hii ni gari ya Citi Hoppa ambayo inatumia stima. Kando yake kuna watu ambao wanapita na kuna mtu ambaye amevalia shati jekundu ana gari ya kusukuma amebebea mama aliyevalia rinda la buluu mizigo.

Seng'enge hii imewekwa hapa kuzuia watu ama wanyama kupita huo upande mwingine ambao una gari la moshi. Gari hilo la moshi lina rangi tofauti na ni ndefu sana.

Hapa ni barabarani na barabara hizi ziko tofauti. Barabara ya upande wa kulia ina taa za trafiki ambazo zinawaka nyekundu kumaanisha zisimame ili barabara ya chini ambayo ina magari na kuna msongamano iweze kupita.

Hapa ni jijini na kuna magari mingi sana, na pia kuna majengo. Hapa kuna gari la aina ya matatu, ambayo inaenda Nakuru moja kwa moja na inalipisha shilingi mia tano.

Hapa kuna jengo la ghorofa na pia kuna miti, kuna mabasi marefu ambayo ni ya kubeba abiria yanapita, kuna mtu amabaye amevalia kaptura na pia kuna watu ambao wanachungulia dirishani wa magari hizi.

Katika mahali hapa ambapo gari za Ruiru, Kimbo, Juja, Thika na Makongeni zinapatikana, kuna wanadada wawili ambao wananunua begi na pia kuna kijana mmoja ambaye amebeba mizigo kwa gunia kwenye bega lake.

Hii ni gari la kwenda Narok. Kuna mtu ambaye anauza njugu. Kuna watu wa pikipiki. Juu ya gari lenyewe kuna magunia. Kuna majengo ambayo yako hapo, na pia kuna duka ambalo linauza vitu

Hapa kuna watu ambao wanatembea kwa miguu, wengine wako ndani ya gari za kibinafsi. Kuna pia mapolisi wa trafiki na gari kubwa za abiria. Kuna ghorofa pande zote mbili.

Hapa kuna wanaume wanne na mwanamke mmoja. Wanaume watatu na mwanamke mmoja wamevaa reflector ya rangi wa zambarau na mmoja amevaa reflector ya rangi ya kijivu. Gari mbili pia zina rangi ya kijivu na moja ina rangi ya chungwa na kando kuna majengo.

Hapa ni mahali ambapo gari husimama, kuna mama ambaye amevaa rinda lenye madoa doa meupe na meusi, na mkononi amebeba begi. Pia kuna mwanaume ambaye anapita mbele ya gari, amevalia shati la buluu na pia mkononi ameshika karatasi ya rangi ya kijani.

Hapa kuna bango kubwa la matangazo ya simu na pia kuna jumba ambalo limeandikwa Kenya National Archives. Chini, kuna mapolisi watatu wa trafiki ambao wanazungumza. Kuna mtu wa pikipiki anapita na pia kuna magari ambazo zina rangi ya bluu na pia manjano.

Hapa kuna jengo la rangi mweupe na mbele yake kuna gari ya abiria ambayo inaitwa Festal. Mbele ya gari hilo, kuna makanga ambaye ameshikilia kofia, anawaita watu kuingia.

Hapa kuna Bajaj mbili ama tuktuk. Moja ina rangi meusi na waridi. Imeandikwa kwenye kibao Jogoo Road hamsini. Nyuma yake kuna kipaji cha njano na kwenye mkono wa kushoto kuna gari ambalo ni kubwa la abiria.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo magari yanapita, ya aina tofauti na muundo tofauti. Zinapita chini ya daraja hii ambayo haina mtu yeyote ambaye anapita. Daraja hii ni ya rangi wa samawati.

Hii ni gari ya City Hoppa ya stima. Kando kuna mtu ambaye amefungwa mkono kwasababu ameumia. Mbele ya City Hoppa, kuna watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wanaongea na watu wawili ambao wanaelekea kuingia kwenye gari.

Katika upande wa kulia kuna reli ya gari ya moshi ya Pipeline na upande wa kushoto kuna magari ya kubeba abiria, kuna barabara kuu na pia kuna watu ambao wameketi, wengine wamesimama.

Hapa ni barabarani, ambapo gari zinapita, na pia kuna watu ambao wamesimama chini ya taa la trafiki ambalo linaonyesha rangi mwekundu. Pia, kuna alama ya barabara ambayo inaonyesha watu hupita hapa.

Hapa ni kwenye stesheni ya mafuta ya Total Energies. Gari zimesimama hapo za kuenda mahali tofauti. Kuna mtu ambaye amesimama ameshikilia simu mkononi, anaongea na pia kuna gunia ndani ya gari moja. Kuna watu ambao pia wamesimama kando.

Kuna daraja mbili, ,moja mrefu, ndiyo ambayo ina barabara kuu, na ya pili, tunaona gari yenye marangi mengi ya abiria ikipita pamoja na gari mbili ndogo, na chini yake kuna maji ya hudhurungi.

Hapa ni kando ya barabara ambapo pametubwa takataka. Mtu amesimama na nyuma kuna mtaro wa maji chafu. Nyuma kabisa kuna majengo ambayo si mema, yametengenezwa kwa mabati na makaratasi. Kuna vitanda zinauzwa na juu kabisa kuna majengo ya gorofa.

Hii ni duka ya maji ya kunywa. Maji ambayo yanauzwa hapa ni maji ambayo tayari yametibiwa na yako tayari kukunywiwa, na pia bei yake iko chini kushinda bei ya duka kuu. Kando pia, kuna mahali ambapo wanauza nguo za kuvaa.

Mahali hapa panaonekana kuwa hapana watu ambao wanaishi. Mbali kuna watu ambao wanakuja kutupa takataka mahali hapa. Mbele kuna nyasi ambayo haijafyekwa na nyumba hizo za rangi wa buluu hazina watu.

Kuna birika la kuoshea vyombo na pia kuna mfereji na zote ni za rangi mweusi. Nyuma kuna glassi ambayo ina ua na pande ya mwisho kuna vitu ambazo zimepangwa jikoni hii ni mahali ambapo ni pasafi na pamelindwa vyema.

Lori hii ina rangi mbili, kijani na nyeupe. Limeandikwa nambari ya simu. Kazi yake ni kubeba taka. Kuna vijana watatu ambao wako pande ya juu, wawili wamelala na mmoja ameketi. Chini kuna mwanaume ambaye anapita. Amevalia shati nyeupe na kwa shingo na mikono, rangi kijani.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanasikiza. Mama mmoja ameekelea mkono wake kwenye mtungi wenye rangi ya manjano na pia kando kuna ndoo. Nyuma yao kuna watu ambao wanachukua video.